Imepigwa kutoka angani ikiangazia pwani ya bahari, yenye mchanga mweupe inayoambatana na mji uliojaa makazi na barabara. Mji umeenea hadi mbali ukionyesha mpangilio wa vijiji na maeneo ya mijini, huku uwanja wa ndege ukiwa unaonekana wazi katikati ya...

Dirisha la chuma lililowekwa kwenye ukuta la jengo jeupe, juu ya dirisha hilo kuna madhishi ya kiarabu yaliyoandikwa kwa maandishi meusi kwenye ukingo wa saruji. Maandishi haya yanaonekana kuwa ya kidini huenda yakawa Aya kutoka kwenye Quran ama maneno ya hekima.

Inaonekana kuwa eneo la mtaa wa au jengo lakini picha hii ni ya ukungu na haielewiki vizuri kwa sababu haijazingatia umakini kwenye kamera. Kuna kivuli au rangi ya majengo upande wa kushoto na kulia. Lakini maelezo ya wazi ya picha hayawezi kutolewa kutokana na ukungu mkubwa.

Kontena zenye rangi nyeupe na maandishi meusi zimeegeshwa kwenye eneo zikisubiri usafiri na chini zina rangi ya bluu na zina sehemu iliyoandikwa ilani.

Jengo la msikiti wa kisasa lenye usanifu wa kuvutia. Lina madirisha makubwa ya vioo vya kijani na miinuko mirefu ya mlingoti. Juu ya paa kuna mnara wa adhana wenye umbo la silinda. Ukuta wa nje umejengwa kwa rangi ya cream kahawia na nyeusi na umezungukwa na uzio wa rangi ya njano na nyeupe.

Eneo la mwamba lenye mandhari ya kupendeza karibu na bahari ya rangi ya buluu. Mbele kuna njia nyembamba. Bendera nyekundu imetundikwa kwenye nguzo juu ya mwamba ikielekea upande wa kulia kutokana na upepo mkali.

Basi la kijani kibichi lenye maandishi ya cool limeegeshwa katikati ya nyumba mbili za ghorofa zenye rangi nyeupe na madirisha ya vioo.

Eneo la mjini lenye shughuli nyingi za usafiri. Kuna bajaji mbili za rangi ya machungwa zikiwa zimeegeshwa karibu na gari la uma aina ya matatu, ambalo lina rangi ya kijani na nyeupe. Bajaji hizo zinaonekana kuwa katika foleni au zikisubiri abiria.

Ndege ya abiria aina ya Boeing 737800 ikiwa imeegeshwa kwenye uwanja wa ndege karibu na jengo la abiria. Rangi ya ndege ni ya nyeupe na nyekundu ikiwa na maandishi yanayoonyesha namba ya ndege na jina la aina yake. Kuna mfanyikazi wa uwanja wa ndege aliyevalia sare ya usalama yenye rangi ya kijani kibichi akisimama karibu na injini ya ndege.,

Pwani yenye mchanga mweupe iliyojaa mabaki ya mimea ya baharini. Upande wa kulia kuna mitumbwi ya mbao iliyobaki juu ya mchanga baadhi ikiwa imechakaa. Nyuma yao kuna msitu wa minazi mirefu yenye majani ya kijani kibichi.

Jukwaani mwa kanisa la Friends Church Malindi lina pazia ya cream na buluu. Sakafuni kumetandazwa zulia yenye mistari ya machungwa na nyeusi.

Kivuko kikubwa kikiwa kimeegeshwa usiku. Kivuko kina taa nyingi zinazoangaza na watu pamoja na magari yanaonekana yakisubiri kuondoka. Maji yanang'aa kutokana na mwanga wa taa.

Kundi kubwa la watu wakiwa kwenye tukio la kitaifa au michezo wakiwa wameshika bendera vya Kenya kwa furaha. Watu hawa wamevalia mavazi yenye rangi ya bendera ya taifa. Wengine wakiwa na uso wenye furaha wakishangilia kwa mikono juu.

Foleni ndefu ya wakazi inajipanga kuingia kwenye jengo la huduma wengi wakiwa wamebeba makaratasi na watoto wachanga mikononi au mgongoni. Wanawake wamevaa vitambaa na vitengeshi zenye rangi ya ngafu wanaume shati na suruali na mbele kabisaa Kuna mtoto mdogo.

Mandhari ya kupumzika yenye bawa la kuogelea lilojaa maji safi ya bluu upande wa kushoto, upande wa kulia kuna miti mingi ya minazi. Viti vya kustarehe vimewekwa kando ya bawa huku kukionekena watu waliokaa kwenye meza. Mazingira yanatoa hisia ya sehemu ya mapumziko ya joto labda hoteli ama eneo la kupata utulivu.

Ufuko wa bahari mwenye mchanga mweupe na maji ya buluu tulivu. Kwa mbele kuna kipande kikubwa cha mzoga wa mti uliokauka kikiwa kimesimama wima kwenye mchanga. Mbali kidogo ndani ya bahari, kuna watu wanaoogelea wengine wakionekana wakifurahia mawimbi.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe na wa unga unga, uliogubikwa na alama nyingi za nyayo za watu. Pembeni kuna miavuli na vibanda vidogo vya manjani vinavyodokeza uwepo wa maeneo ya mapumziko au biashara ndogo. Kwa umbali bahari haionekani moja kwa moja, lakini mazingira yanaashiria kuwa, eneo hili liko karibu na maji.

Kanisa la kikristo la Presbeterian Church Of East Afrika Makupa lililopakwa rangi ya samawati na nyeupe, juu ya jengo kuna msalaba mweupe ishara ya ukristo. Maneno welcome to PCEA Makupa Church yameandikwa kwa herufi kubwa upande wa mbele wa jengo.

Lango la kuingilia kanisa lenye rangi ya samawati na nyeupe lililoandikwa Presbyterian Church of East Africa Makupa Parish . Mlango mkubwa wa chuma una rangi ya samawati ukiwa umefungwa na juu yake kuna msalaba mweupe uliochorwa katikati. Pembeni ya lango kuna ukuta mfupi wenye maandishi ya nembo ya kanisa. Nyuma ya lango kanisa linaonekana likiwa na madirisha ya mviringo.

Kivuko kikiwa kimeshushwa bandarini na kundi kubwa la waendesha pikipiki wakiendesha kutoka ndani ya kivuko hicho. Kivuko hicho kipo majini na kimeegeshwa pembeni ya gati huku upande wa mbele ukiwa wazi ili kuruhusu abiria na vyombo vya usafiri kushuka. Waendesha pikipiki wengi wamevaa makoti ya rangi ya kung'aa hasa kijani na njano kwa ajili ya usalama barabarani.

Ufukwe wenye mchanga mweupe ulio safi ambapo dau la kienyeji lile ambalo limeegeshwa juu ya mchanga. Mbele ya dau kuna kibanda kidogo kilichojengwa na miti na mabati kikizungukwa na vichaka vya kijani na mawe ya pwani.

Maanthari ya mtaa wenye shughuli nyingi katikati ya jiji mbele ya kanisa kubwa lenye minara miwili na dirisha la mviringo katikati. Barabara inaonekana kuwa ya lami yenye unyevunyevu ikiashiria mvua iliyonyesha karibuni. Watu kadhaa wamevaa mavazi ya kawaida wakitembea au kusimama pembezoni mwa barabara.

Ufukwe mpana wenye mchanga wa rangi ya kahawia hafifu ukiwa mtupu bila watu. Mawimbi madogo yanaelekea ufukweni huku anga likiwa na mawingu mepesi ishara ya jioni ama asubuhi tulivu. Kando ya pwani kuna miti mirefu ya minazi iliyosimama kimya ikitengeneza ukingo wa kijani wa asili.

Wanawake wakiwa katika ibada ya kiislamu wamesimama kwa unyenyekevu wakiwa wamenyoosha mikono yao juu, kwa dua au sala, mwanamke aliye mbele amejaa hijabu nyeusi na kofia ya kijivu, huku akiwa amevaa miwani ya jua juu ya kichwa. Mwingine aliye nyuma yake amevaa hijabu nyeusi juu ya gauni la waridi.

Lori kubwa likiwa limeegeshwa karibu na eneo bandari. Lori Hilo limebeba mzigo mkubwa uliofunikwa kwa turubai ya buluu na juu take kuna konteina lililochemekwa. Juu ya konteina kuna maandishi yanayoonekan yaliyo andikwa ya shirika au kampuni fulani ya miundo mbinu ya bahari

Uwanja wa mawe uliopangiliwa vizuri na nguzo ndefu ya mawe iliyowima katikati ya sehemu ya mzunguko, kwa nyuma kuna majengo meupe yenye mapambo ya matundu madogo ya mtindo wa uswahilini, yakiwa yamezungukwa na bustani ya kijani na miti mirefu, mandhari yanaonekana kuwa tulivu na yenye mpangilio mzuri.

Kivuko cha rangi ya buluu kikiwa kimetia nanga kwenye gati kikiwa kimeandikwa jambo Mombasa upande wa mbele. Maji ya bahari yanaonekana kuwa ya rangi ya samawati ya kijani, yakionyesha utulivu. Kivuko kiko karibu na mwamba wa nchi kavu ambapo kuna majengo ya miti kwa mbali. Anga limejaa mawingu mazito ya kijivu.

Ufukwe wa bahari, ambapo mchanga mwingi umejitokeza na maji yamejiondoa kiasi. Sehemu ya mbele kuna boti ndogo ya mbao pembezoni mwa maji. Ufukwe umejaa alama za nyayo na mabaki ya mwani, maji yanaonekana kuwa tulivu.

Mwanamke aliye na wigi refu amesimama mbele ya kamera ya kidijitali iliyo juu ya kompyuta akitazama moja kwa moja. Watu wawili waliovaa suti mwanamke na wanaume wako mbele ya kompyuta wakishughulikia usajili huku mwanaume akiwa anamsaidia mwenzake kutumia kipande. Kwenye skrini uso wa mwanamke aliye sajiliwa unaonekana ukirekodiwa.

Mashini ya kufua nguo ya kisasa ya kampuni ya LG ina muonekano wa kifahari wa rangi ya chuma iliyong'aa na mlango mkubwa wa glasi upande wa mbele juu yake kuna paneli ya uthibiti yenye vitufe na kibonyezo cha kugeuza.

Mandhari ya bustani yenye mimea mingi ya kijani na maua ya manjano, ikiwa mbele ya majengo yenye paa za makuti na milango ya kahawia, kuna mitende na miti mingine ya kitropiki inayochangia uzuri wa mazingira. Kwa mbali anaonekana mtu aliyevaa fulana ya rangi ya manjano na kijani, huenda ni mfanyikazi wa bustani au ni mfanyikazi wa hoteli.